Mtu ameketi kwenye sofa karibu na dirisha kubwa. Anaandika kwenye laptop iliyowekwa mezani. Kuna mito ya rangi tofauti na mmea mdogo mezani. Mwanga wa asili unaingia ndani. Hii ni mazingira tulivu ya kufanya kazi au kusoma nyumbani.

Mtu amevaa suti na ameketi mezani afisini akitumia kompyuta ya mezani na kushika simu mkononi. Mezani kuna saa ya glasi na karatasi na dirisha kubwa linaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha mazingira ya kazi ya kisasa.

Watoto wawili wamekaa darasani wakitumia kompyuta mpakato iliyo mezani wakiwa na umakini kwenye kile wanachofanya. Mazingira ya darasa yanaonyesha wanafunzi wengine pia wapo nyuma wakifanya shughuli zao. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza shuleni.

Vifaa vya elimu na teknolojia kama laptop , vitabu, darubini, taa ya umeme, kofia ya mahafali, calculator na kalamu vimepangwa kwenye mandhari ya buluu. Vitu hivi vinawakilisha ujifunzaji wa kisasa na matumizi ya teknolojia ya darasani. Mandhari inasisitiza ubunifu na elimu ya kidijitali.

Mtoto ameketi mezani, akiwa ameshikilia kitu mkononi. Mbele yake kuna kifaa cha kielektroniki. Nywele zake zimefungwa kwa mpangilio wa vitone. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kujifunza au kucheza.

Mtu ameketi mezani akitazama kompyuta. Kwenye skrini kuna mkutano wa video unaonyesha watu kadhaa wakiwa kwenye mazungumzo mtandaoni. Dirisha linaonekana nyuma likiingiza mwanga wa asili na mazingira ni ya utulivu. Hii inaonyesha hali ya kujifunza au kufanya kazi kwa njia ya mtandao.

Kuna kurasa nne za tovuti zenye michoro ya watu wakijifunza, wakifanya kazi kwenye kompyuta na kushiriki mafunzo. Kila sehemu ina maandishi kama lesson learning, learn busines, mobile learning ,na training information .Mandhari ni ya rangi nyepesi na michoro ya kisasa ya kidijitali.

Mtu mmoja anaketi kwenye dawati la mbao ndani ya maktaba akiwa na laptop na vitabu pembeni. Anaandika kwenye daftari huku akitabasamu. Anaonekana anasoma au kufanya kazi ya shule. Mandhari inatoa hisia za utulivu na umakini.

Meza ya mbao imejaa vitabu, kalamu, daftari na laptop ambayo inaonyesha mtu kwenye mkutano wa video. Mikono miwili inashika daftari na kikombe ikionyesha shughuli za kujifunza au kufanya kazi mtandaoni. Mazingira ni ya kusomea au kufanya kazi nyumbani.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta kwenye dawati akiwa kwenye chumba chenye ubao mkubwa wa kisasa unaonyesha mawasilisho au ufundisho. Kwenye ubao kuna picha na maandishi. Labda yana husiana na somo au mada inayo fundishwa. Mazingira yana fanana na darasa la kisasa au chumba cha mafunzo na mtu huyu anaonekana kama mwalimu au mwezeshaji.

Kuna kompyuta kibao ikiwa juu ya meza iliyojaa vipande vya rangi mbalimbali vinavyoonekana kama vichekesho au vifaa vya kujifunzia watoto. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu. Zikionyesha mazingira ya darasa au maktaba ya watoto. Mandhari inaonekana ya kufuraha na yenye mvuto wa kujifunza.

Mtoto ameketi mezani ndani ya ofisi au darasa. Amevaa sweta nyekundu na anaangalia kompyuta mbele yake. Karatasi na vifaa vingine vya kazi vipo mezani na mazingira yanaonekana nadhifu na yenye mwanga wa kutosha. HIi inaonyesha mazingira mazuri ya kujifunzia au kufanya kazi.

Eneo la kidijitali linaonyesha jukwaa la eLearning likiwa na picha ya kompyuta kubwa yenye kofia ya mahafali juu yake. Kuna wahusika wawili, moja anaketi kwenye dawati na mwingine mbele ya skrini huku maandishi yakielezea huduma za kujifunza mtandaoni. Mandhari ni ya rangi ya zambarau na buluu likionuesha teknolojia na elimu ya kisasa.

Kundi la watoto waliovaa sare za kijani wanakaa pamoja chini ya mti wakitazama kitabu au kifaa kimoja kwa umakini. Chini kuna maandishi Technology in Education , nembo za Unicef, Unesco na washirika wengine. Hii ni mandhari ya elimu inayohusisha teknoljia mashuleni.

Mtoto amevaa headphones na shati la manjano, ameketi mezani akitumia tablet . Nyuma yake watu wawili wazima wamesimama jikoni wakiangalia upande wake. Mandhari inaonyesha mazingira ya nyumbani na teknolojia ikitumika kujifunza au kuburudika

Wasichana wawili wamekaa mezani, moja anatumia laptop na mwingine anaandika kwenye daftari, wako kwenye darasa au jumba cha mafunzo. Na watu wengine wanaonekana nyuma. Mazingira inaonyesha shughuli za kujifunza au kufanya kazi pamoja.

Mwanafunzi amevaa headphones ameketi mezani akiangalia somo la mtandaoni kwenye kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha mbele ya ubao wenye maandishi ya hesabu. Mazingira yanaonyesha darasa la mtandaoni ama e-learning .

Mtu anaketi kwenye meza ya chuma, akifanya kazi kwenye laptop na daftari na vitabu vikiwa pembeni. Nyuma kuna watu wachache wakipita. Mazingira yanaonekana ni ya chuo au sehemu ya umma. Hali ni ya utulivu na kujifunza.

Mtu ameketi ofisini karibu na kompyuta kubwa. Mwanga wa jua unaingia kupitia dirisha. Amevaa suti na anaonekana anafikiria jambo au anatazama upande mmoja. Mandhari ni ya kisasa na ya kikazi.

Mtu ameketi kwenye kiti cha ngozi, akiwa na laptop mapajani. Amevaa sweta jeupe na suruali ya blue . Pembeni kuna meza ndogo yenye kikombe na vifaa vingine na nyuma kuna dawati ndogo la mbao. Mandhari inaonekana ya utulivu inafaa kwa kazi au kujisomea.

Mkono wa mtu unaguza skrini ya kidijitali yenye icons za kiteknolojia kama kufuli, cloud na setting . Zote zimepangwa kwenye hexagons zenye mwangaza wa dhulu. Mandhari ni ya kisasa ikiashiria usalama wa data na matumizi ya kiteknolojia ya kidijitali. Inaonekana kama interphase ya mfumo wa kidijitali unaweza kuthibiti taarifa au vifaa vya kiteknolojia.

Rafu zimejaa vitabu na zimesimama karibu na ngazi za saruji yenye mpini wa mbao, ndani ya jengo lenye dari la mbao. Mwanga mwingi unaingia kutoka madirishani juu na kuna sehemu ya kusomea inayoonekana upande wa pili ya ngazi. Mazingira haya yanaonyesha maktaba au sehemu ya kujisomea.

Chumba cha makutano kimepangwa na meza ndefu ya mbao viti vya ngozi vimezunguka meza na ukutani kuna runinga na ubao mweupe. Taa za dari zinatoa mwangaza mkali na sakafu ni ya rangi ya kahawia. Mazingira ni rasmi, yanafaa kwa mikutano ya ofisi ya mafunzo.

Chumba cha makaazi kimejengwa kwa mawe, milango na madirisha ya rangi ya kijani kibichi na ukuta wa saruji umezunguka uwani. kuna njia ya zege katikati na geti la kijani mwisho wa uwanja. Mandhari inaonyesha nyumba za kupanga au bedsitter za mtaani.

Watoto wameketi kwenye viti vyeupe ndani ya darasa la kompyuta. Kila mmoja akitumia kompyuta mezani. Kompyuta zimepangwa kwenye mistari miwili. Ukutani kuna ubao na kifaa cha umeme juu. Mazingira yanaonyesha somo la tehama shuleni.

Ukumbi mkubwa umejaa viti vya rangi ya kijivu vilivyopangwa safu kwa safu, mbele kuna jukwaa lenye meza na viti. Kuta za pembeni zina mbao na madirisha makubwa. Mandhari inafaa kwa mikutano wa semina au maonyesho.

Basi la rangi ya manjano imeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Limeandikwa schoolo bus mbele na pembeni, lina muundo wa kisasa na madirisha makubwa. Liko tayari kusafirisha wanafunzi.

Meza ndefu ya mbao imepangwa na viti vya mbao vya aina ikiwa kwenye chumba chenye madirisha ya makubwa ya vioo. Juu ya meza kuna vifaaa mbalimbali vya maabara au teknolojia na nyuma kuna makabati na mashine nyingine. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifuzia au kufanya majaribio ya kisayansi.

Watoto wako kwenye uwanja wa michezo wa shule. Wamesimama kwenye mstari kana kwamba wanafanya mazoezi au kucheza mchezo wa timu. Nyuma kuna majengo ya shule na miti mikubwa inatoa kivuli. Ni mandhari ya furaha na shuhguli za nje shuleni.

Darasa kubwa lina viti na meza za mbao zilizopangwa mstari. Hakuna wanafunzi waliopo. Ukuta wa mbele una ubao mweupe na dirisha moja pembeni. Mandhari inaonyesha mazingira ya shule au chuo kabla ya somo kuanza.

Wanafunzi wameketi kwenye viti wakiwa wamemzunguka mwalimu ndani ya darasa lenye rafu za vitabu ukutani. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili na mazingira yanaonekana ya kujifunzia kwa utulivu. Inaonekana ni kipindi cha kujadili au kusoma kwa pamoja.

Chumba kimoja kimepangwa vizuri kikiwa na kitanda chenye shuka za rangi ya buluu na milango ya rangi ya samawati ukutani. Sakafu ni safi na ukuta umechorwa rangi mbili, juu ni nyeupe na chini ni peach . Mandhari ni tulivu na inaonekana kama chumba cha kulala.

Darasa limepangwa na viti vya rangi tofauti na meza zilizozunguka ukuta, kila kiti kikiwa na kompyuta ndogo juu yake. Sakafu ni nyekundu na madirisha makubwa yanaingiza mwanga mwingi. Mazingira ni safi na yanafaa kwa kujifunza.

Hii ni maktaba yenye rafu ndefu zilizopangwa vitabu vingi. Na watu wachache wameketi mezani wakisoma au kufanya kazi. Kuna mimea juu ya rafu na taa za athari zinazotoa mwangaza. Mandhari ni tulivu na inafaa kwa kujisomea.

Basi la njano limeandikwa Kamacharia Girls Secondary school limesimama barabarani wanafunzi wakiwa ndani na watu wachache wamesimama nje karibu na mlango. Mazingira ni ya shule au tukio maalum la usafiri.

Chumba kidogo kimepangwa vizuri na kina dawati , kiti, rafu za vitabu na runinga ukutani. Kuna sofa ndogo yenye mto wa manjano na dirisha kubwa linaloleta mwanga mwingi. Mandhari ni safi na ya kisasa. Inafaa kwa kusoma au kufanya kazi nyumbani.

Wachezaji wawili wa raga wako uwanjani, mmoja akimkaba mwenzake kwa nguvu huko wakikimbia kwenye nyasi. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma wakiwa wamevaa sare za michezo. Mandhari inaonyesha ushindani na nguvu kwenye mechi ya raga.

Chumba kidogo cha wanafunzi kina vitanda vya juu na chini, double-decker . Meza mbili za kusomea na viti na kabati la mbao . Taa ndogo zimewekwa kwa ajili ya kusomea. Hii ni sehemu ya kawaida kwenye hosteli au bweni ya shule

Wanafunzi wameketi kwenye meza ya mviringo na mstatili wakisoma na kufanya kazi. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu nyuma yao. Maktaba ni angavu, ina mwangaza mwingi na mazingira ni tulivu. Hii ni sehemu nzuri ya kujisomea na kufanya utafiti.

Nyumba ya ghorofa mbili imejengwa kwa mchanganyiko wa kuta za rangi ya krimu na upande mmoja wa mawe. Kuna veranda ndogo juu ya mlango wa kuingilia, madirisha makubwa na mimea midogo mbele ya nyumba. Hii ni aina ya nyumba unayoweza kuona kwenye maeneo ya miji kama Nairobi.

Hii darasa ya mafunzo la kitabibu. Meza zimefunikwa mashuka meupe na zimetandikwa vifaa vya upasuaji au maabara. Kuna skrini na mbao za kuandikia ukutani na mazingira ni safi na yamepangwa vizuri. Hapa wanafunzi au wataalamu hujifunza kwa vitendo kutumia vifaa vya matibabu.

Ghorofa la kisasa linaonekana pembeni ya barabara. Lime zungukwa na miti mikubwa na bustani ndogo ya kijani . Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani na mazingira ni safi na tulivu. Hii inaonekana eneo la makaazi au apartment .

Vijana kadhaa wanacheza mpira wa miguu kwenye ,uwanja wa nyasi, wakiwa wamevaa jesi nyeusi na nyekundu. Wengine wanasimama, pembeni wakitazama mchezo, na nyuma kuna miti na majengo. Mandhari inaonyesha furaha na umoja wa michezo shuleni au kwenye jamii.

Chumba kimepambwa na vitanda viwili vya mbao vyenye mashuka mekundu, kabati kubwa la nguo ukutani na rafu ya viatu pembeni, Dirisha ina pazia la rangi ya machungwa na mwanga mwingi una ingia ndani. Mandhari ni safi na nadhifu ina faa kwa kulala na kupmzika.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja. Godoro limefunikwa shuka la rangi nyekundu na nyeusi yenye mistari. Kuna mto moja na madirisha ndogo lenye pazia upande wa kulia. Mandhari ni rahisi na ya kawaida kwa chumba cha kulala.

Vyandarua vya chuma vya rangi ya buluu vimepangwa kwenye chumba. Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Watu wachache wamelala kwenye vitanda vya chini. Viatu vya pochi zao zikiwa karibu. Hii ni mandhari ya bweni au hostel ya wanafunzi.

Chumba cha wanafunzi kimepangwa na vitanda viwili kila upande ukiwa na dawati na viti. Ukutani kuna rafu yenye vitabu, vinyago na vitu vya mapambo huku sakafuni kukiwa na mikeka na toys . Dirisha kubwa linatoa mwangaza wa kutosha ndani ya chumba.

Chumba kidogo kimepangwa na kitanda upande mmoja. Televisheni ndogo juu ya meza na ukuta wenye picha na mapambo. Sakafu ni safi na kuna godoro lenye shuka za mistari. Mandhari inaonyesha mazingira ya kawaida ya chumba cha mwanafunzi au kijana.

Watu kadhaa wamesimama ndani ya maktaba ndogo kwenye rafu nyingi zilizojaa vitabu pande zote. Kila mmoja anaonekana kuchagua au kusoma kitabu na kuna meza ndogo katikati ya chumba. Mandhari ni ya utulivu na inafaa kwa kujisomea au kutafuta maarifa.

Darasa limepangwa na meza ndefu na viti vya rangi tofauti dirisha kubwa likiruhusu mwanga mwingi kuingia. Kuna ubao mwuepe mbele na pazia nyekundu pembeni. Mandhari ni safi na tulivu, inafaa kwa kujifunzia.

Vyuma vya vitanda vya ghorofa vimepangwa ndani yac humba yenye sakafu ya vigae ya rangi ya udongo na madirisha makubwa yanayoleta mwanga. Vitanda vingine vina magodoro vingine havina na kuna nafasi ya kutosha kati ya vitanda. Hii ni sehemu ya bweni au hosteli ya wanafunzi.

Kuna sehemu yenye rafu ndefu zilizojaa vitu vingi na njia ya kutembea katikati. Mwanga wa dari unaangaza vizuri eneo lote na sakafu ni safi. Mazingira ni kimya na tulivu, yanafaa kwa kujisomea au kufanya kazi kwa utulivu.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa kwenye chumba kikubwa. Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka ya rangi tofauti. Kuna madirisha mawili yanayo ingiza mwanga wa asili na pazia la rangi ya bluu imefungwa juu ya moja ya madirisha. Sakafu ni safi na kuna begi la rangi ya waridi chini ya kitanda kimoja. Mazingira yanaonyesha ni bweni la wanafunzi au sehemu ya Malazi ya pamoja.

Wanafunzi wameketi darasani wakitazama mbele kwenye skrini kubwa inayotumiwa na mwalimu kufundisha. Chumba kina mwanga wa kutosha na madawati yamepangwa vizuri wanafunzi wote wakiwa makini na somo. Mazingira yanaonyesha hali ya kijifunza ya kisasa na matumizi ya teknolojia darasani.

Vyumba vya wagonjwa vina vitanda viwili vyenye mashuka ya pinki. Pazia za buluu kati ya vitanda na dirisha kubwa linaloleta mwanga. Kuna godoro na mito juu ya kila kitanda na zingine ni safi na tulivu. Hii ni sehemu ya wodi ya hospitali au zahanati.

Watoto wawili wakiwa mezani wakifanya majaribio ya kisayansi. Mmoja anapima kiowevu kwenye glasi na mtaalamu au mwalimu akiwatazama kwa furaha. Mandhari ni ya chumba cha mafunzo au maabara ya shule.

Kundi la watu wamekaa na kusimama kwenye nyasi chini ya mti mkubwa. Wengi wamevaa mavazi meupe na weusi. Kuna watoto na watu wazima na mwanga wa jua unapita kupitia matawi. Hii inaonekana kama mkutano wa familia ama rafiki bustanini.

Kijana amevaa sketi la bluu, ameketi mezani na anafanya kazi kwa kompyuta mpakato. Pembeni kuna vitabu na vifaa vingine vya masomo na nyuma yake kuna watu wengine pia wakifanya kazi kwa kompyuta. Mazingira ni ya kisasa yanafanana na darasa la kompyuta au sehemu la kujisomea.

Mtu amevaa fulana ya njano na begi la mgongoni amesimama ndani ya jengo la kisasa lenye madirisha makubwa na viti vya mbao. Ana vitabu na daftari mkononi akionekana kama mwanafunzi au mtu anayejiandaa kwa masomo. Mazingira yanaonyesha sehemu ya chuo au maktaba.

Watu wawili wameketi mezani kwenye chumba chenye mwangaza wakiwa na daftari, kalamu na kompyuta mpakatilishi mbele yao. Kuna mmea mkubwa pembeni na dirisha linaloleta mwanga wa asili. Mandhari inaonyesha mazingira ya kusomea au kufanya kazi nyumbani.

Wawili wamesimama karibu na uzio wa ndani wa jengo la kifahari, mmoja anashika na kuguza mchoro au ramani iliyowekwa kwenye fremu, mazingira yanaonyesha sehemu ya kihistoria au makumbusho yenye mapambo ya dhahabu na sanaa ukutani. Inaonekana ni ziara ya mafunozo au uelekezi maahali maalum.

Kijana ameketi mezani na daftari akiwa kwenye chumba chenye ukuta mweupe na saa ukutani. Anaonekana yuko tayari kuandika au kujibu maswali, labda kama sehemu ya mtihani au mazoezi ya darasani. Mazingira ni tulivu na yanatoa taswira ya kujifunza au kufanya kazi ya shule.

Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi. Anashikilia tablet mezani darasani. Ubao wa kijani na rangi vinavyoonekana nyuma. Mazingira ni ya kujifunzia. Teknolojia inatumika kusaidia mwanafunzi kujifunza.

Watu watatu wameketi kwenye viti wakionekana wakiwa kwenye mazungumzo au wakifanya majadiliano . Kila mmoja anaonekana wanashiriki mmoja akishika makaratasi na mwingine akielekeza mkono kwa mwenzake. Mandhari ni ya ndani na nyuma wakiwa na ubao wa maandishi unaoashiria mazingira ya darasa au mafunzo.

Mtoto amevaa fulana ya manjano na anaketi mezani na kuandika. Nyuma kuna kiti cha magurudumu kwenye chumba chenye mwangaza mwingi. Mazingira yanaonekana ya shule au darasa. Hii inaonyesha ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu katika elimu.

Darasa limejaa wanafunzi walioketi kwenye madawati yao. Wengi wakiwa na vitabu na karatasi mbele yao. Wanafunzi wanatazama mbele wengine wakionekana wameshika kalamu au wakiwa makini na walimu wao. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza na umakini darasa.

Walimu na wanafunzi wamekaa kwenye meza darasani wakiwa na vifaa vya kuandika na kuchora mezani. Mwalimu amesimama nyuma akisaidia wanafunzi na kuna dirisha ukutani linaloleta mwanga. Mazingira ni ya kujifunza na ushirikiano darasani.

Mtoto amevaa miwani na anatumia kifaa cha kutembea cha rangi ya njano. Amesimama mbele ya ukuta wa bluu. Anaonekana mwenye furaha na ana viatu vya. Hii inaonyesha umuhimu wa vifaa vya kusaidia watoto wenye ulemavu wa viungo.

Mtu mzima amemkumbatia mtoto mdogo akiwa amekaa kwenye chumba chenye rangi nyingi na vitu vya kuchezea nyuma yao. Mtu mzima amevaa sweta ya pinki na mtoto ana shati la buluu. Mazingira yanaonekana ya furaha na ya malezi.

Watoto wawili wameketi mezani na wanatumia lugha alama. Wakionekana kujifunza au kuwasiliana. Mwalimu ameketi kati yao akiwasaidia na karatasi mezani. Mazingira yanaonyesha darasa la lugha alama kwa watoto.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu karibu na meza ndogo. Anaonekana anatumia kompyuta mpakato na anashika kikombe mkononi. Chumba kina mapambo ya mimea na dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili uku nyuma kukiwa na sofa. Mazingira ni safi na ya utulivu. Inafaa kwa kazi au kupumzika nyumbani.

KIjana amevaa sweta la pinki na kofia nyekundu. Ameketi kwenye sofa na kushika fremu au bamba akionyesha kwa furaha kua mtu mwingine alie kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa koti la manjano na kofia ya kijivu. Wote wako sebuleni mazingira yakiwa yamepambwa na mimea na rafu ya vitabu. Kuna hali ya urafiiki na mazungumuzo mazuri kati yao.

Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa kwenye maktaba. Anashika kitabu mkononi na anaonekana kuchagua au kusoma vitabu kwenye rafu. Ana vazi la mistari na mazingira yana mwanga ya asili kutoka dirishani. Rafu zimejaa vitabu vingi na ukuta wa nyuma umetengenezwa kwa matofali ya rangi ya kahawia.

Watoto wadogo wamekaa sakafuni kwenye darasa la chekechea wakizungukwa na vifaa vya kuchezea na vitabu. Mwalimu anawasomea kitabu huku mmoja wa watoto akiinua mkono kwa furaha. Mazingira ni ya rangi nyingi na yamejaa michezo na elimu.

Kikundi cha watu saba wamekaa kwenye viti wakimzunguka mtu mmoja aiyesimama mbele ya ubao mweupe akielezea jambo. Wote wamevaa mavazi ya buluu na mazingira yanaonekana kama madarasani au kwenye mafunzo. Ukuta wa nyuma ni wa matofali ya rangi ya kahawia na kuna vitabu pembeni.

Watu watano wamesimama mbele ya jengo wote wakiwa na miguu ya bandia aina ya blade .Mmoja ni mtu mzima, wengine ni watoto wanne. Wote wanaonekana wenye furaha na kujiamini. Hii inaonyeshaa ushindi dhidi ya changamoto na moyo wa kujituma.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshika kitabu, yuko darasani na meza zingine zikiwa mbali nyuma yake. Mazingira anaonyesha shughuli za kujifunza na wanafunzi wengine wakiwa kwenye background .Hali hii ni ya utulivu na ya kujifunzia.

Kikundi cha watu wameketi sakafuni wakiitumia lugha ya alama kwa mikono yao kana kwamba wanafundishana au kuwasiliana. Mazingira ni ya nyumbani na kuna mito ya rangi tofauti nyuma yao. Hii inaonyesha mafunzo au mazungumzo ya lugha ya alama.

Mtoto amevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia kwenye sikio lake akiwa darasani. Mbele kuna mwalimu na ubao wa darasa unaonekana kwa umbali. Hii inaonyesha ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu wa kusikia katika elimu.

Kundi la vijana wamekaa pamoja wakizungumza, mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wamezungukwa na vitabu na rafu. Mazingira yanaonekana kama maktaba au chumba cha kujifunzia. Inaonyesha urafiki na ujumuishaji wa watu wenye ulemavu.

Mwalimu na mtoto wamekaa mezani darasani. Mwanafunzi ameketi ya chai au vya asali. Mazingira yana usafi yenye mwanga za mwingi na vifaa vya kujifunzia ukutani. Hii inaonyesha shughuli ya kujifunza au kucheza na watoto wadogo.

Watu wawili wamekaa darasani mmoja akimfundisha mwenzake kutumia kibao chenye herufi na picha. Kuna viti na meza za shule nyuma yaona mazingira yanaonekana ya kujifunzia. Inaonekana wanashirikiana kwenye shughuli ya elimu au mchezo wa kujifunza.